Hapo ni huwa ni maandishi ambayo ni vitabu cha darasa la nne. Sasa hii ni hufundisha watoto kingereza. Ni kitabu cha kingereza ambayo iko na alama nje na hufunzwa watoto wadogo kwenye shule.

Hapo kuna darasa ambaye darasa hii sasa kuna vitu ambaye kiti ya kukalia na meza ya kuweka vitabu. Ambapo saa hizi hakuna watu ama hakuna wanafunzi labda wameenda break kwenda nje kidogo.

Kuna wanariadha ambapo huwa wanariadha hawa wakiwa wanafanya ama wakiwa wanafanya mazoezi. Sasa kuna mmoja ambaye hua ameanguka chini na mwingine ambaye mwenzake akimwamsha na akijaribu kumuamsha juu.

Hapo kuna madarasa ambapo ya shule ambapo huwa kwenye ukuta ama hapo kwenye ukuta ikiwa imechorwa na maji na vile vile kuna samaki, ndovu na aina mingi za wanyama ili watoto waone na wajue wanyama vile ina...

Hapo kuna mwalemavu mmoja ambaye huwa ame qualify ama amefikia sasa kiwango cha kuenda Ulayani hasa akiwa na mchezo ya

Hapo ni darasa ambapo huwa watoto wa shule husomea. Darasa hii hua wana watoto wanasomea watoto. Sasa hakuna watu ni empty ama ni hakuna watoto sahii na wameenda.

Sasa hapa ni kitabu ambapo huwa hufunza wanafunzi jinsi ama aina mbalimbali ya masomo kama vile kuchana nywele, kuvaa nguo nzuri kuchana au kutengeneza.

Sasa hapo kuna mwanariadha ambapo huwa anafanya mazoezi kwenye uwanja kuu wa Kasarani ambapo huwa sasa anafanya anaitwa Susan Ojuka ambaye.

Barua pepe ambapo imeandikwa na maandishi mingi ambapo inaitwa Our Forests Our Future . Ambayo inamaanisha ya kwamba, pori yetu ni maisha yetu.

Hapo ni dirisha ambapo huwa inakaaa kama mahali pa kufunzwa, ama shule sasa hapo kuna zimamoto ambaye kuna zimamoto na vilevile kuna gesi ya kupika.

Hapa ni ofisi ama mahali pa ofisi mahali pa kuweka vitabu au mafaili ya vitu mingi kwa inawekwanga makaratasi za faili na hapo inakaa ofisi ya kama kule serikali ama ya shule.

Hapo kuna ni, ni maandiko ya maandishi ya A, ba, cha, da, ambapo huwa hufundishwa watoto wadogo ambao ni watoto wachanga kama darasa la nursery au darasa la kwanza au unao oneka kwamba...

Hapa kuna chuma ambapo ni chuma ya kueka bendera ambaye huwa sasa inatengenezwa ama inaekangwa bendera kama vile shule, maofisi ya serikali vilivile maofisi mahali ambao si ofisi...

Kuna aina mbali mbali ambapo huwa ya mchoro ambayo imetengenezwa hapo kama vile mswaki, mahali pa ma mfereji ya maji , miti ambayo ikona upepo , gumboots na vitu mingi.

Kuna timu ambapo huwa ni wanacheza vita ya mkono ambao ni walemavu wakiwa wameweka gloves kwa mkono na kwa kichwa pia na ndani yao kuna mzee ambapo huwa.

Hapo ni darasa ambaye ni kama ni ya kufundisha wanafunzi kuna makompyuta, viti na vile vile meza. Sasa hivi huwa ni darasa ya kufundisha watu.

Sasa hapo ni huwa hufunzwa watoto ama au ni kitabu cha elimu ya shule ambapo huwa inaonyesha watoto. Vilevile aina tofauti ya magari kama vile gari ya kubeba mchanga ya lori, garimoshi na baiskeli.

Hapa ni shule ambapo kumeandikwa alama fulani au sheria ya shule, ambapo inafaa zizingatie usomi na uwe unafanya chenye imeandikwa hapa na kama vile hapo imeandikwa alama.

Kuna msichana ambaye huwa anapanda ama amepanda mau sasa hapo hua inaona anaingia picha akiwa anafanya mkono alama. Sasa huyu mtu akiwa na hiyo mau akiwa ana kwenda na.

Hawa ni wanafunzi wa watoto wa shule ambapo kwa ubao au kuna barua ambayo imeekwa kwenye ubao ikiwa imeeandikwa maandishi flani. Hapo kuna mamba ambayo imechorwa na watoto hufundishwa.

Hapa sasa kuna nyumba la ghorofa, ambayo huwa nyumba hio imeundwa ama inakaa ama imefanywa ili ikuwe shule, sasa shule hii sasa kuna ghorofa la moja ambayo ni watatu, sasa kuna...

Hapo kuna ni madarasa sasa darasa hii huwa ikiwa inafunza watoto wadogo vile za kufunzwa ama lugha la ishara ama lugha la swahili kwa.

Hapa kuna mtu ambaye ni mlemavu ambaye sasa huwa ako na kijiti ya kutembea na mguu moja, ako na mguu ingine akiwa anacheza mpira wa kandanda na amevaa jezi ambayo imeandikwa Kenya na harambe starts .

Hapo ni ofiis au hapo ni shule au maofisi la serikali. Sasa hii ni ambapo ni shule ambaye sasa kuna chuma refu za rangi la nyeupe ambao huwa ni chuma ya kueka mabendera.

Kuna timu ambapo wamevaa majezi ambapo la ambapo imeandikwa majezi ya Kenya. Sasa hawa wakiwa ni walemavu wapo wanacheza mpira wa mguu wakandanda na wapo hua wako na machuma na wako kwa kiwanjani wakicheza.

Darasa la shule ambao ni kwenye ubao, ubao hii ni ubao nyeupe ambao huandikwa na kalamu, sasa inafundisha watoto hii ni siku ya Jumamosi au na mwezi wa Oktobari mwaka ishirini na.

Hapa sasa kuna mlemavu mmoja ambaye amevaa kuna namba imeandikwa Kenya, sasa mguu yake amewekwa chuma ambaye mguu ni kama imekatwa mpaka kwa goti.

Hapo kuna ni mahali ambapo watoto wadogo huchezea, sasa hapo ni kama ni shule, shule ambazo ni za watoto wadogo ambao hua wanachezea wanatengenezewa mahali pa kuchezea, sasa na ili wapate furaha na.

Hapa kuna ni ofisi za spesheli ambapo huwa sasa kuna makompyuta amBaye kompyuta hii huwa inafunza watu au jinsi la kutumia kompyuta na vile vile kuna kiti na meza ambayo huwa inawekwa ivyo...

Hapo kuna mchezo ambao huwa walemavu wanachezanga. Sasa akiwa kwenye uwanjani ama upo na mama mmoja ambaye huwa amevaa jezi la rangi nyekundu akiwa anatupa vitu.

Inakaa shule ambapo sasa kuna chuma mrefu zaidi ambapo chuma hiyio ikiwa ime ama ikiwa imewekangwa bendera ya hapo sasa ni kama ofisi ya serikali ama vile mahali za watoto husomea shule ama university .

Hapa kuna kifutio cha ubao ambapo hua sanasana hutumiwa kwa mashule, kifutio hio imewekwa juu ya sakafu sasa hua inafutanga ama hua inafutwa na mwalimu au mwanafunzi.

Kuna watu ambapo huwa mmoja wao huwa anakuwa ama ameandikwa maandishi ambayo imeandikwa Kenya, akiwa amefunga macho na anakimbia, sasa yeye ndio nambari ya kwanza na saa hio huwa ana celebrate ama akiwa na.

Hapa kuna meza nyeupe, ambayo juu yake imewekwa mavitabu na vilevile na komputya ambazo na komputya hizo huwa ni maofisi za kuwa funza, kutengenezea na kuwa hudumia watu.

Hapo kuna madarasa ambaye ni za shule ikiwa imewekwa kwenye ukuta ili watoto wajue ama waone vizuri ndovu, simba, twiga, kangaruu na wanyama wengine.

Hapo ni darasa ambao huwa hufunzwa watoto wadogo wa nursery au watoto wadogo wa babay class . Huwafunza vile jinsi la mandshi ama jinsi la kusoma kama vile KK Kenya na vile.

Huu ni shule ama mahali ambao huwa watoto wanacheza. Sasa hapo kuna vitu ambayo imetengenezwa ili watoto wakati wa PE ama wakati wako na fursa wakuje wacheze hapo na wapate furaha.

Hapa kuna ni shule ambapo hii huwa watoto wadogo ama watoto husomea hii ni university ambao wametengeneza vizuri na hapo inakaa yakwamba kama ni ofisi ambapo iko hapo.

Hapo kuna inakaa kuna mchezo ambapo huwa michezo hii huchezwa na ulemavu, kwa vile hapo tunaona ni imewekwa kiti ya mlemavu.

Inakaa hapo ni inakaa shule au hapo kuna madarasa mingi zaidi ambapo huwa inakaa shule ama ofisi ama ofisi la serikali ikiwemo hapo imetengenzwa barabara mzuri zaidi.

Hapo kuna vitabu ambapo huwa imechorwa na vitu ambapo sasa hua imechorwa mtoto mdogo na mzee ambapo ni vitabu watoto hua husomea. Sasa inakaa kama.

Sasa hapa ni darasa ambapo darasa hii huwa imeandikwa maandishi fulani ya maandishi ya mwanzo mwanzo ambapo huwa watu husomea jinsi ambapo masomo yanaendeleanga na ni shule ambapo ni madarasa ya kwanza.

Kuna wana riadhaa ambapo huwa wanakimbia ama wanafanya mazoezi ngumu. Sasa hawa wakiwa mmoja wao anaitwa Samuel Mushai ambaye ule wa kulia anaitwa Jean Kipchumba.